Nesi amevalia koti la kitabibu na barakoa akimpa sindano mwanamke mwingine. Mwanamke anayapokea sindano amevaa nguo yenye michoro na baraakoa nyeupe. Wawili hawa wapo ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kituo cha matibabu na kuna vifaa vingine vya kimatibabu mezani karibu nao vinavyoashiria mazingara ya kliniki.

Mgonjwa ambaye amefunikwa kwa shuka la rangi ya nyeupe anaonekana akiwa na mrija na vifaa vingine vya matibabu vilivyounganishwa kwenye mkono wake. Kifaa kikubwa cha matibabu chenye skrini ya dijitali na mifundo vya kudhibiti kiko mbele ya mgonjwa kikiwa kimezungukwa na nyaya nyingi. Upande wa kushoto begi la samawati inaonekana karibu na ukuta wa rangi ya samawati.

Wataalamu wa afya watatu wakiwa wamevalia sare za kijivu wakisimama karibu na toroli ya matibabu iliyojaa vifaa kama vile chupa za dawa na sirinji. Mmoja wao anashikilia mfuko wa dripu huku mwengine akionekana akisoma kitabu. Toroli ina draw zilizofunguka zikionyesha vifaa vingine vya matibabu.

Vidokezo vitatu muhimu vya kuzuia malaria. Kwanza, sehemu ya kushoto inaonyesha mt akipata chanjo ikisisitiza umuhimu wa kujikinga na ugonjwa kupitia chanjo. Pili, sehemu ya katikati inaonyesha mtu akipanga begi lasfari lenye dawa la kuzuia mbu ikionyesha haja ya kubeba vifaa vya kujikinga na mbu na tatu, sehemu ya kulia inaonyesha mtu amelala chini ya chandarua ikisisitiza umuhimu wa kujifunika na kujikinga na mbu wakati wa usiku.

Hili linaonekana kuwa kliniki ya rununu likiwa limeegeshwa na limefunguliwa mlango wa kando wenye ngazi zinazoongoza ndani. Watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwemo viongozi na wafanyakazi wa afya wanaonekana karibu na lori, wakionyesha tukio la uzinduzi au utoaji huduma.

Mke mmoja aliyevaa sare ya samawati na vesti ya nyeupe, labda mfanyikazi wa huduma fulani au mtaalamu wa afya, akizungumza na mtu mwingine ambaye mgongo wake unaonekana. Mwanamke huyo ana tabasamu usoni, akionyesha ukarimu au mawasiliano mzuri. Nyuma yao kuna rafu yenye meza ya vitu mbalimbali, vikiwemo sanduku jekundu na vifaa vingine.

Vifaa vya daktari wa meno vimepangwa kwa makini juu ya sehemu nyeusi ikijumuisha vioo vya meno, vifaa vya kuchunguza na kutibu meno na mswaki mmoja mweupe na manjano. Vifaa hivyo vimetengenezwa kwa chuma kinachong'aa na vinavyoonekana kuwa safi na vipya, vikiwa tayari kutumika kwa uchunguzi na utunzaji wa afya ya kinywa.

Mikono miwili iliyovalia glavu za samawati kila mkono ukishikilia kifaa cha meno. Mkono wa kushotu umeshikilia kifaa chenye ncha iliyopinda kinachotumika kuchunguza meno na mkono wa kulia umeshikilia kioo kidogo cha meno kinachotumiwa kuona sehemu ngumu kufikia mdomoni.

Jengo dogo linaloonekana kama shule au nyumba lilofurika maji. Huku paa yake ikiwa la kijani kibichi na kuta zake zikiwa za rangi ya kijivu. Maji yaliotuama yamezingira jengo hilo lote yakionyesha hadhari za mafuriko makubwa huku hali ya anga ikiwa na mawingu mengi. Ikiashiria hali ya hewa isio tabirika. Enoe hili lote linaonekana kuadhiriwa na maji huku mimea na miti michache ikionekana kwa mbali.

Gari la kubeba wagonjwa jeupe lenye michoro nyekundu na nyeusi limeegeshwa wazi nje likiwa na taa za dharura nyekundu na nyeupe juu ya paa. Kuna alama ya msalaba mwekundu unaowakilisha huduma za matibabu Kwa ujumla ni gari la kisasa la huduma ya kwanza ambalo linaweza kupatikana nchini Kenya kwa huduma za dharura na matibabu.

vifaa vya kujikinga na magonjwa, ikiwemo barakoa ya kijivuu. Sehemu hii ipo chini na mara nyingi hutumika kuzuia maambukizi ya magonjwa. Pia ipo chupa ya sabuni ya kuosha mikono yenye rangi ya samawati ndani. Vifaa hivi vinaashiria umuhimu wa usafi wa mikono. Vitu hivi vya kujikinga vimewekwa mbele ya mandari wenye ukubwa kwa rangi ya kijani kibichi, kuonyesha umuhimu wa usafi na kujikinga dhidi ya magonjwa katika mazingira ya kawaida

Bomba la maji lililounganishwa kwenye bomba la plastiki la samawati na tone moja la maji likidondoka kutoka kwenye mdomo wake. Chini ya bomba hilo, kuna ndoo ya samawati iliyochakaa na yenye madoa meupe ikisubiri kukusanya maji. Mazingira yanaonekana nyuma ni ukuta wa udongo au ardhi isiyo na nyasi na kwa mbali vitu visivyoeleweka labda majengo.

Maji yasio masafi yanaonekana kukuwa meusi yakirushwa katika chombo. Jambo linaloibua wasiwasi mkubwa kuhusu ubora wake na adhari zake kwa afya ya umma. Rangi sio ya kawaida ya maji inaashiria uwezakano mkubwa wa uchafuzi wa kibiolejia au kikemikali ambao unaweza kuwa chanzo cha magonjowa hatari yana ambukizwa kwa maji kama vile kipindupindu, kuhara damu, homa ya matumbo na magonjwa ya mengine ya mfumo wa chakula.

Eneo kubwa lililo wazi limefunikwa kabisa na taka za aina mbalimbali, zikiwemo mifuko ya plastiki, karatasi na vitu vingine vilivyotupwa. Miti michache mikavu na isiyo na majani imesimama katikati ya taka hizo ikionyesha mazingira yaliyoharibika. Mbali kidogo, kuna baadhi ya mijengo au vijiji vinavyoonekana hafifu nyuma ya miti na anga linaonekana likiwa na ukungu au vumbi.

Mlango ulio wazi wa chumba kinachoonekana kama kituo cha matibabu au kliniki. Ndani ya chumba, kuta zina rangi ya samawati na kuna vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa tiba kama vile matazi ya rangi tofauti yaliyotundikwa ukutani na pipa la taka za manjano. Pazia la zambarau lenye muundo linaloonekana upande wa kushoto na sakafu ina vigae vyeupe.

Chumba kikubwa kinachoonnekana kikiwa kimejaa vitanda vipya vya hospitali, vingi vikiwa na magodoro ya kijani kibichi na fremu za samawati na nyeupe, vikiashiria msaada au uboreshaji wa vifaa vya matibabu. Pia kuna mashine kadhaa za matibabu zikiwemo mashine ya kufuatilia wagonjwa vikionekana mpya na tayari kutumika.

Chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya hospitali au kituo cha afya, kikiwa na vifaa vya matibabu. Katikati ya picha kuna msimamo wa chuma unaoshikilia chupa ya kudondosha dawa au maji, ambapo kuna kiwango cha maji ndani yake na mrija ya wazi inayoshuka chini. Ukutani kuna mabango yenye michoro na maelekezo yanayohusiana na afya au matibabu ya watoto.

Chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya hospitali au kituo cha afya kikiwa na vifaa vya matibabu. Katikati ya picha kuna msimamo wa chuma unaoshikilia chupa ya kudondoshea dawa au maji ambapo kuna kiwango cha maji ndani yake na mrija wa wai inayoshuka chini. Ukutani kuna mabango yenye michoro na maelekezo yanayohusiana na afya na matibabu ya watoto.

Seti kamili ya vifaa vya upasuaji. Hasa seti ya tohara, iliyopangwa kwa uangalifu juu ya kitambaa cha kijani ambacho huenda ni sehemu ya meza ya upasuaji. Vifaa hivyo vimetengenezwa kwa chuma cha pua kinachong’aa vikijumuisha makasi, vibanio na vifaa vingine vidogo, baadhi vikiwa vimefungwa kwenye mfuko ya plastiki uliyofungwa.

Mchoro wa mwanamke ambaye anaonekana kuchoka sana au amechoshwa na kazi, awika ameinamisha kichwa chake na kukilaza juu ya kompyuta yake ya mkononi iliyo mezani. Ameketi kwenye kiti cha ofisi cha samawati na karibu yake kuna kikombe cha kahawa au chai kinachotoa moshi, kuashiria labda amekuwa akifanya kazi kwa muda mrefu.

Mama aliyevaa barakoa ya kijani na kufunika kichwa chake kwa kitambaa chekundu anamshikiila mtoto mchanga aliyevaa nguo ya waridi na kofia. Mtaalamu wa afya akiwa amevaa glavu la samawati na koti jeupe lenye michoro ya kijani anatumia sindano maalum kumlisha au kumpa dawa mtoto huyo.

Mikono ya mtu mzima ikimpa mtoto mchanga kidonge kidogo cha samawati kupitia mdomoni. Uso wa mtoto unaonekana wazi huku akifungua mdomo wake kupokea kidonge. Kidonge kingine cha samawati kinaonekana kikining'inia kwenye kidole cha mtu mzima ikionyesha kuwa labda kuna dozi zaidi.

Kwenye kuta za rangi ya waridi ambapo watoto wachanga wamelala kwenye vitanda maalum. Mtu mmoja ameketi akisoma nyaraka huku vifaa vya kimatibabu vikiwa karibu naye. Kuna vitanda vingine visivyo na mtu, vilivyopangwa pembeni, kuashiria idara ya wodi ya watoto au kitengo cha watoto wachanga.

Mkono wa mtoto ambapo kuna alama mbili zinazoonekana. Kwanza kuna alama ndogo ya nyekundu inaonekana kama chale au sehemu iliyochomwa hivi karibuni labda kutokana na sindano au kuumwa. Na pili, karibu na alama hiyo ya nyekundu kuna sehemu ndogo iliyovimba kidogo ikionyesha athari za kawaida ya chanjo kama vile chanjo ya kifua kikuu.

Mkono wa mtoto wenye kidonda kikubwa kinachoonekana kama jerali lililofunguka au jipu katikati, huku kuna ngozi iliyoinuka na sehemu kubwa ya mkono ikiwa na vipele vidogovidogo vingi vilivyoinuka jambo linaloashiria uwezekano wa maabukizi ya ngozi au hali nyingine ya kimatibabu inayo hitaji uchunguzi wa haraka wa daktari wa watoto.

Mazingira ya kijijini ambapo mtaalamu wa afya aliye valia koti la usalama anaonekana akimchanja mtoto mdogo. Watoto wengine na watu wazima wakisubiri. Jambo linaloashiria utoaji wa huduma muhimu wa chanjo kwa watoto.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda kidogo chenye matandiko ya kahawia na meupe akiwa amevalia nguo ya samawati hafifu. Mkono mmoja wa mtu mzima akiwa amevaa glavu nyeupe, anashika miguu ya mtoto mchanga labda akimsaidia kubadilisha nguo au kumfanyia uchunguzi.

Mtoto anaonekana akinawa mikono kwa kutumia sabuni na maji yaliyotiririka kutoka kwenye bomba. Mikono yake imeelekezwa juu ya chombo kikubwa kilichojaa maji akishikilia sabuni na mikono yote miwili. Maji yanamwagika juu ya mikono yake. Jambo linaonyesha kuwa linafanyika kwa umaakini.

Mkono wa binadamu ukiwa umenyooka ukiashiria vidole viwili vikiwa vimetenganishwa. Huu unaweza kuwa mkono wa mtu anayehusika na michezo, na inaweza kuwa sehemu ya uchunguzi wa kimatibabu kufuatia jeraha, au kuonyesha hali fulani ya misuli au viungo.

Mpanda baiskeli wa milimani akiwa amevalia kofia ya usalama na padi ya magoti ameketi chini katikati ya miamba na udongo akionekana kupumzika au labda amejeruhiwa kidogo baada ya kuanguka. Baiskeli yake ya milimani iko chini karibu na naye. Mandhari inaonyesha njia yenye miinuko na mawe ikiwa na miti na mimea mbalimbali ikipendekeza eneo la kupanda baiskeli lenye changamoto.

Mguu mmoja wa mtu mzima unaonekana ukiwa na uvimbe mkubwa na michubuko yenye ragi ya zambarau na samawati iliokolea, ikionyesha jeraha mbaya kama vile kupinduka au kuvunjika kwa kifundo cha mguu. Ngozi ya karibu ya eneo lililoumia imevimba na kubadili rangi kwa kiasi kikubwa.

Seti kamili ya vifaa vya kuteleza kwenye theluji vilivyotandazwa juu ya sakafu ya mbao. Vifaa hivyo ni pamoja na ubao mweupe wa theluji uliokua na viatu maalum vya kubania mguu, buti nyeusi za kuteleza, kofia nyekundu ya usalama, miwani maalum ya theluji na glavu zenye rangi mbalimbali.

Mmea mrefu labda aina ya mmea wa porini au mboga fulani kama vile manafu, ukiwa umesimama katikati ya eneo lenye mimea mingine na nyasi kavu. Majani ya mmea huu unaonekana kuwa na vumbi au yameathirika kidogo na shina lake likionekana kuwa nene. Nyuma ya mmea kuna miti mingine kwa mbali ikonyesha mazingira ya mashambani au msituni.

Shamba ndogo lililojaa mimea yenye majani mapana. Majani hayo ni makubwa na yanatanda chini yakifunika sehemu kubwa ya ardhi. Mimea inaonekana kuwa na afya ingawa baadhi yanaweza kuwa yameathirika kidogo. Hali ya mimea inayoonekana kuwa na afya inaweza kuashiria utunzi mzuri au ukuaji wa asili unaofaa kwa matumizi ya kimatibabu.

Mti mdogo wenye majani marefu, membamba na ya kijani kibichi uliopandwa kwenye ardhi yenye udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi. Karibu na mti huu kuna mimea mingine ya kijani kibichi inayofanana na vitunguumaji na mimea mingine ya shambani iliyopandwa kwa safu. Kwa nyuma kuna majengo ya mbao yanayoonekana kuwa ya zamani.